Bango la kidijitali linaloonyesha ufunzaji mtandaoni na zana zinazopatikana za kuweza kujifunza kwenye matandao. Tunaweza kuona mwanamke mzungu nyuma ya bango akichagua zana moja.

Msichana mzungu anatumia jukwaa la kidijitali kujifunza, ambapo tunaweza kuona anamtazama mwalimu mwanaume akifundisha kupitia kompyuta yake ya mkononi na anaandika maelezo huku akisikiliza kutumia spika za masikio. Kando ya kompyuta kuna simu.

Mfumo wa kidijitali wa kujifunza unaojulikana kama darasa la google ambao hutumika kujifunza mtandaoni. Unaweza kusomea kwa simu ama kwa kompyuta pia.

Bango la kidijitali linaloonyesha ufunzaji na jukwaa la kielektroniki na kidijitali. Inaonyesha jinsi unavyoweza kutumia vifaa mbalimbali ili kuwezesha kujifunza mtandaoni na jinsi vimeungana.

Picha ya kompyuta ya mkononi iliyo wazi yenye mandhari nyuma nyeupe. Inaonyesha picha ya rafu yenye vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kutoka juu hadi chini.

Msichana ambaye ana furaha, amevaa vichwa vya sauti. Mbele yake kuna kompyuta ya mkononi ambayo amewekelea mkono, halafu mkono mwingine anatumia kuandika kwenye kitabu.

Bibi na bwana mmoja, wameketi kwenye meza, katika kile kinachoonekana kuwa, ofisi kubwa, ambayo, iko na watu wengine ndani, wanajadili jambo, na kwenye meza, kuna kompyuta, mbili, za mkononi.

Watoto wakiwa wamekaa darasani na kila mmoja wao ana kompyuta ya mkononi, ambayo anatumia kujifunza kuhusu majukwaa ya kijufunzia ya kidijitali na kielektroniki.

Mwanamke ndani ya chumba nzuri sana akiwa ameketi kwenye meza na mbele yake kuna kompyuta ya mkononi. Anaonekana kuwa na furaha akiwa ameshika kalamu na kuandika kwenye kitabu. Kando ya kompyuta ya mkononi kuna kikombe cha chai.

Mtu anayetumia kompyuta ndogo akiwa na kikombe mkononi anajifunza kuhusu mifumo ya kidigitali ya kujifunza. Tunaweza kuona bango kwenye skrini linalozungumza kuhusu utafiti wa mtandaoni na jinsi ya kuanza.

Mwanaume aliyeketi kwenye kompyuta na anajifunza kwenye jukwaa la kujifunza kidijitali na kielektroniki. Mwanaume anaonekana kwenye skrini akiwa ameshika kipaza sauti na akifundisha akiwa na ubao nyuma yake.

Chati inayoonyesha, hatua ambazo unahitaji kufuata, ilikujiwezesha kuendelea kujifunza, ina vielezo, vya aina ya picha, vya kusaidia kueleza, mambo ambavyo unaona.

Mwanafunzi wa kiume amekaa mbele ya kompyuta ya mkononi huku akitazama upande wa kando ili kuweza kupigwa picha. Tunaona kompyuta zingine za mkononi zikiwa juu ya meza.

Mwanamke wa kichina akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi, akiwa na kitabu na kalamu inayoelekeza kwenye picha ambayo iko kwenye kitabu. Ameketi kwenye kiti cha kahawia na nyuma yake tuna mimea miwili kila upande .Juu ya meza Kuna glasi ya juisi ya machungwa.

Mkono ukiguza kibodi kwenye kompyuta ya mkononi. Kwenye skrini tunaweza kuona kwamba wako kwenye mkutano wa video na watu wengine wakijumuishwa wanaume na wanawake.

Nesi aliyevaa sare ya kazi na mwenye stethoskopu shingoni anatazama simu yake huku akiandika maelezo kwenye kitabu. Juu ya meza, mbele yake, kuna kompyuta ya mkononi na tuna chombo chenye ameweka kalamu.

Bango la kidijitali linaloonyesha mwanake ambaye amekaa chini na anafanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi. Tuna michoro ya kuboresha picha ili kuonyesha tija yake.

Mwanamke mweusi ambaye ametabasamu kwenye skrini ya kompyuta, akipiga simu ya video na mtoto ambaye ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo iko mbele yake. Kando ya kompyuta, kuna mmea wa nyumba.

Mvulana mdogo akiwa na furaha na tabasamu kubwa huku akitumia kompyuta ya mkononi ambayo ameweka mapajani mwake kujifunza kidijitali. Amevaa vichwa vya sauti na kuna mfuko mweusi kando yake. Anaonekana kuwa kwenye chumba cha kujifunza.

Msichana mdogo akiwa mbele ya kompyuta ya mkononi na ni kama anawasiliana na wenzake katika kompyuta ya mkononi kwenye chumba. Kompyuta ya mkononi iko juu ya meza, kuna vitu vingine ambavyo havionekani vizuri kwenye chumba.

Kielezo cha kidijitali cha kompyuta inayoonyesha bango linalotangaza mambo na kujifunzia mtandaoni. Inaonekana kama wasilisho kamili.

Darasa tupu lenye madawati na viti vingi vya mbao, mbele kuna ubao, na ramani ya Afrika upande mmoja, na upande mwingine, tuna kabati, ambazo wanaweka vitu za wanafunzi, na walimu.

Hosteli ya wanawake yenye vitanda vya gorofa mbili vilivyotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi ya buluu. Vitanda vya juu havina chochote. Vya chini vina magodoro na tunaona wanafunzi wawili wa kike wakiwa wamevilalia hivi vitanda. ina madirisha mawili yaliyofungwa mapazia na pia tunaona mashine ya kiyoyozi.

Chumba kubwa cha kompyuta ambacho kina kompyuta, madawati na viti vilivyopangwa kwenye ukuta pande zote na kuwacha nafasi kubwa katikati. Ina madirisha makubwa na mapana na tunaona pia kuna dawati mbele. Sakafu ina rangi nyekundu.

Chumba kikubwa cha mikutano chenye meza kubwa ya kahawia, katikati, na viti vyeusi vya ngozi vilvyoizunguka. Tuna televisheni upande mmoja wa chumba, pamoja na ubao mweupe na chati. Chumba pia kina zulia na taa zimewaka.

Kundi kubwa la watu, katika chumba cha mkutano. Kuna mchanganyiko wa kike na wa kiume, na wanasikiliza na kutazama mawasilisho.

Chumba cha kulala ambacho kinakaa ni chumba cha wanafunzi iko na kitanda ya ghorofa mbili. Kuna kabati ambayo imefungwa na vifuli. Kuna dirisha ambayo imefunguliwa pia.

Chumba cha hosteli ambacho kina vitanda vitatu tofauti. Vimetandikwa vizuri na vyote vina vyandarua vinavyoning'inia juu yake ili kujikinga mbu. Tuna picha za kuchora ukutani.

Uwanjani mkubwa na kuna vijana wengi wakicheza mchezo. Wamegawanyika kwenye vikingo tofauti na wanacheza pamoja kwa uwanja. Kuna miti na kuna ukuta wa mawe ambao umezunguka uwanja.

Maabara ya shule ambayo ina vifaa vya kutosha na kila kitu ambacho mwanafunzi anaweza kuhitaji kufanya majaribio ya shule. Ni safi na imetunzwa vizuri na ina mwanga wa kutosha pia.

Ukumbi mkubwa, ambao hutumiwa na wanafunzi kama sehemu ya vifaa vya elimu na miundombinu. Ina viti vingi vyeusi ambavyo vimepangwa vizuri.

Chumba cha kulala, chenye kitanda moja, na pia kina dirisha moja. Pazia na dirisha ziko wazi. Kitanda kimetandikwa vizuri, na blanketi za kimasai, na pembeni kuna kifusi kidogo.

Jengo kubwa sana la shule, lenye ghorofa tatu ambazo zina vyumba vingi ambavyo ni madarasa. Kwenye kila ghorofa kuna reli ya kuzuia watoto kuweza kuanguka kutoka uko juu. Tuna mti mmoja mdogo mbele ya jengo.

Jengo kubwa juu ya mlima mdogo na barabara ya vumbi inayo elekea kwa jengo hilo. Tunayo reli kila upande wa barabara ya vumbi. Tuna aina tofauti za miti na mimea katika uwanja huu hasa mti mmoja mkubwa mbele ya jengo hilo.

Uwanja mkubwa wa ndani ambao hutumika kwa kucheza michezo kama mpira wa vikapu au voliboli. Inayo sehemu nyingi ya kukaa ambazo zimewekwa kwa alama za rangi. Kwenye uwanja wenyewe, tunaweza kuona watu wakicheza mchezo wa mpira wa vikapu.

Wanaume wawili kutoka timu tofauti, wakipigania mpira kwenye kile kinachoonekana kuwa mechi ya kandanda. Timu moja imevaa rangi ya chungwa na nyingine ya njano na buluu. Wamezungukwa na watazamaji wanaotazama mechi.

Jumba kubwa la mapokezi lenye viti na meza nyingi ambazo zimepambwa vizuri. Pia tuna mapambo ukutani na inaonekana kuna tukio linatakiwa kufanyika hapa.

Chumba cha kulala chenye vitanda vitatu vya ghorofa mbili kila moja. Zote zina magodoro juu yake na zimetandikwa vizuri na matandiko meupe.

Kitanda cha kahawia ambacho kimetandikwa vizuri na mito miwili zimezingatiwa, kitanda kimetandaswa kwa kitani nyeupe na mito imefunikwa kwa kifuniko ya mito yenye milia.

Darasa la kompyuta linaendelea, huku wanafunzi wakifundishwa na mwalimu mzungu wa kike. Wote wamevaa sare ya shule, shati zikiwa nyekundu. Tuna kompyuta, kwenye madawati yao pamoja, na vitabu.

Vinu kadhaa zimepangwa kwenye chumba ambacho kina madirisha mengi marefu. Hii ni chumba ya kufanyia mazoezi ambapo watu huja na kufanya mazoezi yao ya kila siku.

Chumba kubwa cha kulala chenye nafasi nzuri na vitanda vinne vilivyopangwa kando kwa kando , na pia kando ya kila kitanda kuna kabati ndogo nyeupe. Ina dari nyeupe, ukuta wa zambarau na sakafu ya kahawia. Ina dirisha kubwa ambalo limefunguliwa na pazia la njano.

Siku ya michezo shuleni. Na tuna wanafunzi wanaokimbia kwenye uwanja wa mbio, wakiwakilisha timu tofauti kwa kutumia rangi ikiwa ni nyekundu, kijani kibichi, na manjano. Pembeni, tunaweza kuona wazazi wakiwa wameketi kwenye hema, huku wakitazama mbio hizo. Kuna watoto wengine kwenye laini, na walimu wanao wasimamia.

Bwawa kubwa la kuogelea lenye watu watatu wanaogelea ndani, pembeni tuna viti na nyuma yao tuna bustani nzuri sana yenye nyasi na miti.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi na mamia ikiwa si maelifu ya vitabu. Ni kubwa na ina mwangaza mzuri. Tuna meza na viti hapo kando ambapo tunaona wanafunzi wachache wakisoma na pia kuandika.

Maktaba ya ndani ambayo ina nafasi nyingi ya kuketi ikiwa ni madawati na meza zinapatikana zikiwa zimepangwa vizuri. Upande mmoja kuna rafu yenye vitabu tofauti. Tunaweza pia kuona madirisha mawili kila upande.

Hosteli yenye vitanda viwili vya ghorofa kila upande. Vitanda vyote vina magodoro na vimetandikwa vizuri. Pia tunaona makabati na draw za kuhifadhi manguo na vitu vingine.

Chumba chenye vigae vyeupe. Kitanda kilichotandikwa vizuri na pia kabati lenye vioo hapo pembeni. Dirisha limefunguliwa na taa imewashwa pia.

Wasichana watatu, katika chumba chao, mmoja ameketi katika kitanda cha juu, mwingine amelala katika kitanda cha chini. Kando yao, msichana mwingine amesimama, akiwa ameshika simu mkononi. Tunaweza kuona kabati, lenye nguo, viatu, na mifuko, iliyopangwa vizuri.

Maabara yenye zana zote muhimu za kufanya majaribio, vichomaji, vizimamoto na viti virefu pia. Kuna kabati zinazopatikana za kuhifadhi. Maabara ni kubwa na pana, na yenye madirisha makubwa.

Jumba kubwa la mihadhara, au la sinema, enye viti vingi, vya rangi tofauti, vingine ni vieusi, na vingine vya buluu, taa zote, zimewaka na hakuna mtu yeyote, ndani ya ukumbi.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ambao umejaa wanafunzi wa jinsia zote. Kuna viti vyekundu na zulia ya buluu. Tuna mhadiri jukwani akitoa somo kwa wanafunzi walio na madaftari yao mikononi.

Chumba cha kulala, chenye vitanda vya ghorofa mbili, pande zote. Vitanda hivyo, vina magodoro mapya, yaliyofunikwa na nailoni. Tuna pazia na dirisha, la kijani, ambalo limefungwa.

Uwanja wa tenisi ambao ni sehemu ya vifaa vya elimu na miundombinu inayotumika kucheza tenisi. Tuna wasichana wawili wote wamevalia mavazi ya michezo na wote wanacheza tenisi huku wakiwa wameangalia pande tofauti.

Basi kubwa la shule ambalo limepakwa rangi ya njano na jina la shule kuandikwa pembeni mwa basi, limesimama barabarani likiwasubiri wanafunzi.

Chumba cha kulala ambacho kina pazia nzuri sana. Ndani ya chumba, tuna vitanda viwili vya gorofa na pia kuna meza na vinginevyo na kabati ya kuweka manguo na pia kuna televisheni ambayo inaonekana kwa umbali.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili tofauti na kabati katikati ambayo imeenda mpaka juu. Vitanda vimetandikwa vizuri na dirisha lenye pazia ya njano imefunguliwa kwenye upande mmoja. Kando yake tuna rafu ya viatu na ina viatu tofauti.

Chumba cha kulala na kitanda kikubwa, ambacho kina mito miwili nyeupe. Kitanda pia kimetandikwa vizuri na kufuniko cha kitanda cha kiafrika. Kuna dirisha nyuma ya kitanda ambayo imefunikwa na pazia nyeupe.

Chumba kikubwa cha kulala chenye kuta nyeupe na sakafu nyeupe ya vigae ambayo ni tupu ikiwa na kabati la nguo upande mmoja na mlango kando yake na dirisha kubwa lisilokuwa na pazia upande mwingine.

Chumba cha kulala kikubwa na cha kupendeza; chenye rangi nyeupe, chenye kitanda kubwa ambacho kimetandikwa vizuri. Ina meza ya kusomea, yenye chenye chombo cha maua upande mmoja na choo pia upande mwingine.

Hii ni chumba ndogo, na hii chumba ndogo iko na vitu kadhaa ndani yake. Kuna meza ndogo, kuna kiti ya plastiki, kuna kitanda ambaye iko na blanketi na imetandikwa vizuri sana. Chumba chenyewe ni kisafi sana.

Wanafunzi wa chuo kikuu katika mhadhara mkubwa wakisikiliza na kuchukua maelezo wa wakati mmoja. Ukumbi ni mkubwa una viti vingi na madirisha makubwa pia.

Bweni kubwa, lenye ukuta nyeupe, sakafu nyekundu, na madirisha upande mmoja, ina vitanda vya ghorofa mbili, vilivyotengenezwa kwa chuma. Vitanda vyote, vina magodoro, na vimetandikwa vizuri.

Darasa la watoto wadogo ambalo likona viti na meza ambazo zimepangawa vizuri. Tunaweza ona pia meza na kiti cha mwalimu, kwa ukuta kuna herufi za alfabeti na maumbo tofauti tofauti ambayo yanatumiwa kufunza watoto.

Ukumbi wa kulia chakula ambao hutumiwa kwa mathumuni ya kula au burudani na wanafunzi, ina benchi na meza nyingi. Na tunaweza kuona televisheni iliyowekwa ukutani, ina madirisha makubwa na mlango mkubwa pia.

Ukumbi wa mihadhara ambao una sakafu ya chini na ya juu. Tuko sehemu ya juu ambapo tuna viti vingi vya bluu, madirisha makubwa kwenye kuta za pembeni, na taa nyingi pia zilizowaka.

Kundi la wanafunzi wavulana na wasichana wamekusanyika pamoja. Wengine wameketi chini kwenye nyasi na wengine wamesimama. Wote wana sare moja ambayo ni nyeusi na nyeupe. Wako katika nafasi nzuri ya asili yenye miti mingi sana.

Wasichana wengi wamesimama kwenye foleni tano, wote wamevaa sare ambazo zinafanana wako kwenye uwanja mkubwa ambao umezungukwa na miti kubwa sana. Kuna nyasi na nyuma yao kuna kibanda ambacho watu wanatumia kujikinga jua.

Kundi la wanafunzi wa kiume na wa kike wamekusanyika juu wa mlima hii ni baada ya kushiriki katika msafara wa kupanda mlima.

Kundi la wanafunzi la sekondari, wavulana kwa wasichana, wakiwa wamevaa sare zao za shule. Wote wameshika miti ambayo iko tayari kupandwa. Wako na mwalimu wao ambaye amevaa koti jeupe. Wamechimba mashimo chini tayari kuyapanda haya miti.

Wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana wanafanya kazi katika mradi wa shule unaohusisha kupika. Wamewekwa nje ya darasa na wamegawanya majukumu baina yao, wengine wanasaga karoti na wengine wanafanya vitu vingine.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wakiwemo wavulana na wasichana wakiwa wamesimama mbele ya basi lao la shule kwa ajili ya kupiga picha. Basi lao ni la rangi ya manjano.

Mwanafunzi wa kike mwenye maitaji maalum, pamoja na mwalimu wake wakike .Wako katika darasa yenye mwangaza wa kutuosha na madirisha makubwa. Kwenye meza tuna penseli tofauti na pia kalamu za alama ambazo wanatumia kufanya kazi.

Mtoto mwenye maitaji maalum aliyevalia miwani na kukaa kwenye kiti cha magurudumu. Anaburundika huku akiwa na kalamu zakuekea alama na vifaa vya ujenzi kwenye meza. Huku mwalimu wake akimwangalia kwa nyuma akiwa ameshika simu yake mkononi.

Mwalimu wa kike ameinua ubao unaoonyesha vokali. Mbele yake tuna mwanafunzi anayemkariria mwalimu hizo vokali. Wako darasani na wako na ubao hapo kando na pia kuna meza za wanafunzi.

Mtu mwenye mahitaji maalum; amefurahi sana na ana tabasamu kubwa usoni mwake. Ameketi kwa meza na ana kalamu mkononi akiandika kwenye kitabu. Kando yake tuna mkusanyiko wa vitabu na nyuma yake tuna mlango na rafu ambayo ina mmea.

Msichana mdogo ambaye ako na mahitaji maalum anasaidiwa na mwalimu wake wa kike kusoma kitabu. Wamekaa chini na nyuma yao kuna kiti cha magurudumu. Hii inaonekana kuwa darasa.

Mvulana mwenye mahitaji maalum akifundishwa jinsi ya kutengeneza kahawa nyeupe huku mwalimu wa kike akimsimamia na kuangalia chenye anafanya. Kuna rafu nyuma yao na chupa tofauti na pia vyombo. Wote wawili wamevalia aproni.

Mvulana mdogo mwenye mahitaji maalum anasaidiwa na mwalimu wake wa kike kufanyia kazi baadhi ya matofali ya kujengea ya watoto wakiwa darasani.

Msichana na mvulana mdogo wenye mahitaji maalum wanatengeneza keki ambazo zimetandazwa kwenye meza. Kijana anamtazama msichana huyo akiwa amefunga macho na ulimi wake ukiwa nje. Msichana huyo naye anacheka huku akipaka malai kwenye moja ya keki.

Darasa la kupendeza lililojaa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tuna mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa. Kila mtu amevaa barakoa. Tuna mwanafunzi wa kike ameinua mkono wake kuuliza swali.

Mwalimu wa kike akiwa na mwanafunzi wake wa kike ambaye ana mahitaji maalum, wamevaa aproni na wanatengeneza unga katika kile kinachoonekana kama somo la kupika wakiwa jikoni.

Vijana wawili wenye mahitaji maalum wana furaha wakicheza vyombo vya muziki ikiwemo gitaa. Mmoja wao amekaa kwenye kiti cha magurudumu.

Watoto wenye mahitaji maalum, wote wakiwa wamevalia suruali za buluu na shati nyeupe wamepangwa kwa foleni. Tuna wavulana wawili na wasichana wawili. Wote wana rangi kwa mkono mmoja na kwenye shati zao. Kwa huu mkono mwingine, kila mmoja amebeba container la rangi na zina rangi tofauti.

Kikundi cha watu ambao baadhi yao wako na mahitaji maalamu, wako jikoni wanatayarisha chakula. Tuna mboga za aina bali bali zikiwemo; kabichi, nyanya na vitunguu juu ya kilele cha jikoni, na kila mtu anakisu mkononi anakata kitu tofauti.

Watu wazima watatu wenye mahitaji maalum, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wanafundishwa lugha ya Ishara na mwalimu wao wa mwanaume ambaye amekaa mbele yao. Nyuma yao kuna rafu na iko na vitabu.

Kuna mwanaume ambaye amevaa miwani mbele ya msichana ambaye amevaa miwani pia, na ambaye anaonekana ako na mahitaji maalum. Anamsaidia kuandika nambari kwenye bodi spesheli ya watoto wenye mahitaji maalum.

Msichana wa kichina aliyevalia fulana jekundu, akiwa na furaha na anapunga mkono wake kuelekea kwenye kompyuta ya mkononi. Anaonekana yuko chumbani mwake, kwani amejilaza kitandani.

Mwanamke mrembo wa kizungu akitabasamu na kuonekana mwenye furaha sana huku akiwa amemshika mtoto mwenye mahitaji maalum mwenye furaha pia pamoja wakiwa wanapigwa picha.

Wanafunzi watano wamekaa kwenye meza mahali ambayo inakaa maktaba. Wawili wao ni vijana na wengine watatu ni wasichana. Katikati ya meza kuna kompyuta ya mkononi na wanaandika kwenye vitabu zao. Mmoja wa wasichana amekaa kwenye kiti la magurudumu.

Darasa la wanafunzi, lakini anayezingatiwa sana ni msichana mmoja ambaye ana mahitaji maalum na ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevaa barakoa na anaweka kompyuta yake ya mkononi kwenye meza.

Watoto wawili wenye mahitaji maalum ambao wamevaa aproni wanapika kwa msaada wa mwalimu wao wa kike. Wana bakuli tofauti na zote zina viungo tofauti.

Mwalimu wa kike akiwa na wanafunzi wake wenye mahitaji maalum ndani ya darasa. Wanafanya mazoezi kidogo ambapo wote wameinua mikono yao miwili juu na mwalimu ameweka yake mbele.

Msichana mrembo, mwenye tabasamu kubwa, ameketi kwenye kiti cheupe kizuri. Anatumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwanamke mwenye nywele nyeusi na ndefu.

Kijana mwenye mahitaji maalumu amabaye anaonekana akiwa darasani amekalia kiti cha magurudumu na kumwangalia mpiga picha akiwa ametabasamu ako na kitabu pia mbele yake.

Mvulana mdogo mwenye mahitaji maalum ameketi juu ya kitanda katika kile kinachoonekana kama bweni, ambayo, ikona vitanda mingi ambavyo vimetandikwa. Ameachanisha miguu yake ya bandia na kuviweka hapo kando yake.

Watoto wenye mahitaji maalum, wavulana na wasichana, wamewekwa pamoja ili waweze kupiga picha ya pamoja. Wanapigwa picha huku wakiwa wameeka vidole vyao juu kwa hewa.

Mwalimu wa kike anamsaidia mvulana mwenye mahitaji maaalum kusoma kitabu ambacho anacho mikononi mwake. Mvulana amefungwa ndani na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Tunaweza kuona vitu vya kuchezea huko nyuma.

Mwalimu mwanaume, ambaye ni mlemavu, na ako kwenye kiti cha magurudumu, anawafunza wasichana wadogo, ndani ya darasa safi sana. Ako na vifaa tofauti vya kufunza mkononi, na kwa meza yake pia.

Watoto ambao wanakaa ni kama wako na mahitaji maalum wamemzunguka mwalimu wao ambaye ni wa kike na amevaa miwani. Kando ya mwalimu, pia kuna mbwa. Mwalimu ameshika kitabu akiwasomea watoto wakiwa wanamskiza kwa makini na kumwaangalia.